Eneo la uzalishaji wa umeme lenye geti ya rangi ya bluu iliyopauka, lililounganishwa na nyaya za umeme zilizosimikwa juu ya kuta za tofali ambazo zimezunguka eneo lote kuanzia getini hadi juu ya uzio, kwa dhumuni la kuimarisha ulinzi wa eneo hilo.

Transfoma imewekwa katikati ya nguzo mbili ndefu za chuma, ambazo zimeunganishwa na nyaya za umeme kwa ajili ya kusambaza na kurahisisha upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali.

Kituo cha umeme wa maji, ambacho kinachotumia nguvu ya maji ambayo yanatiririka au kudondoka, ili kuzalisha umeme, huku ikiwa ni nishati mbadala ambayo haichafui mazingira.

Nguzo ya chuma ya umeme iliyounganika na swichi ya kukatia umeme, ambayo inatumika katika usambazaji wa umeme, ili kuhakikisha kwamba kama kuna matengenezo yoyote yanayofanyika basi yaweze kufanyika bila ya kuleta mahatarisho yoyote.

Transfoma iliyowekwa katikati ya nguzo mbili za umeme, ikiwa juu boriti ya chuma iliyoimarishwa vizuri na kutoka kwenye transfoma hiyo kuna nyaya nyingi za umeme zinazosambaa kwa pande mbalimbali, huku zikiwa zimeunganishwa kwenye vishikizo maalumu juu ya nguzo hizo na zingine zikielekea maeneo tofautitofauti kwa ajili ya kusambaza umeme.

Nguzo ya chuma ya umeme, iliyobeba transifoma iliiyounganishwa na nyaya mbalimbali za umeme, ambazo zinatumika katika kusambaza umeme kwenda sehemu tofauti tofauti.

Nguzo ya mbao ya umeme, iliyoonganishwa na nyaya kadhaa; ambazo zinatumika katika kusambaza umeme kwenda maeneo tofautitofauti, ili kuhakikisha kuwa huduma ya umeme inapatikana kwa uhakika na urahisi.

Kibao chenye alama ya barabarani inayoashiria mahali hapo kuna watoto wadogo ambao ni watembea kwa miguu, hivyo sehemu hiyo ya barabara ni kwa ajili ya hao watoto kuvuka kuhakikisha usalama wao.

Barabara ya lami, ikiwa imejaa magari mengi makubwa na madogo, yakiwa yanaendeshwa kwa kuzingatia taa na alama za barabarani kwajili ya usalama wa madereva na watembea kwa miguu wote.

Binti aliye kipofu, ambaye ameshika fimbo na kuvaa miwani, akiwa anavuka lami kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, katika sehemu ya barabara ambayo ina kibao cha kuashiria kwamba watembea kwa miguu wanaweza wakavuka.

Wananchi wengi waliotoka makazini kwao na shughuli nyingine za utafutaji wakiwa wamekusanyika kandokando ya barabara wakisubiri usafiri ili waweze kufika majumbani kwao.

Watu wanne wawili wakiwa wanawake, na wawili wengine wakiwa ni wanaume wamesimama nyuma ya pikipiki zilizopaki zenye rangi nyeusi na rangi ya chungwa, zinazotumika katika usafirishaji.

Barabara ya lami ikiwa na magari kadhaa ya usafirishaji, ya aina mbalimbali kama magari madogo na mabasi. Yakiwa yanaendeshwa huku yamewasha taa, kwa sababu ya giza linaloingia.

Mwendesha bodaboda akiwa kwenye pikipiki yake huku akiwa amebeba sanduku la chakula lililofungwa vizuri nyuma ya pikipiki, akiwa njiani kwenda kumpelekea mteja wake chakula.

Gari jeupe la kukodishwa lenye maandishi meusi likiwa limepaki, Huku dereva aliekuwa ndani akimsubiri mteja wake ambaye amekodisha usafiri huo ili waweze kuanza safari mapema.

Mapipa matatu ya rangi nyeusi yenye matairi na mifuniko, ambayo yamenunuliwa hivi karibuni. Yamewekwa tayari kwa ajili ya kutumika, katika kudhibiti taka na kusaidia utunzaji wa mazingira.

Vijana wanne walio vaa glovu mikononi, mmoja wao akiwa amevaa kofia na barakoa, wanashirikiana kwa bidii katika kukusanya taka zilizo zagaa barabarani, ili kuhakikisha kua maeneo ya mazingira yanakua safi na salama.

Lori lenye rangi ya bluu likiwa limepaki kwenye dampo baada ya kumwaga takataka za aina tofautitofauti kama vile: chupa za plastiki, nguo chakavu, makaratasi, na kadhalika; kwa dhumuni la kudhibiti taka katika mazingira.

Kapu la plastiki lenye rangi ya bluu. Likiwa na lebo ya rangi ya manjano iliyo na picha ya kapu jingine la bluu. Likitumika kwa ajili ya ukusanyaji wa takataka ili kuhakikisha kuwa mazingira yanakuwa safi.

Upenyo uliokuwepo chini ya ukuta wa matofari, ukiwa unapitisha maji taka yenye rangi nyeusi huku pembezoni kukiwa na takataka za aina mbalimbali kama vile makaratasi na machupa ya plastiki.

Dampo kubwa lililokusanya taka nyingi za aina mbalimbali kama mfuko na chupa za plastiki, makaratasi na nguo zilizochakaa. Zilizotupwa sehemu mmoja kwa wingi ili kudhibiti taka.

Wanawake na wanaume waliovaa mashati mekundu, huku mwanaume mmoja akiwa amevaa shati la bluu, wakishirikiana katika kuokota na kukusanya takataka za barabarani, kwa ajili ya kuhakikisha kuwa mazingira yanabaki kuwa masafi na salama.

Kontena kubwa lenye rangi nyekundu na matairi mawili meusi, lenye nembo nyeupe na mtu anaetupa taka kwenye pipa, likwa linashiria udhibiti wa taka, ili kuhakikisha mazingira nmi safi na salama.

Dampo la takataka likiwa limepakana na kuta mbili zilizojengwa na matofali, likiwa limebeba taka za aina mbalimbali kama vile: mifuko myeusi ya plastiki, makaratasi, chupa za soda pamoja na chupa za plastiki.

Majaba mawili yenye rangi ya bluu pamoja na maandishi ya njano, ambayo yamewekwa nje ya jengo kwa ajili ya kukusanya takataka za aina yote kwa ajili ya kutunza mazingira.

Gari kubwa la kukusanya takataka, lenye rangi ya kijani, likiwa linakusanya taka kutoka kwenye kontena lenye rangi ya bluu iliyokoza, ili kuakikisha kwamba mazingira yanaachwa kuwa masafi na salama.

Mifuko mikubwa ya plastiki, inayobeba takataka za aina mbalimbali na kufungwa vizuri, ikiwa imekusanywa nje, ikisubiri kuja kubebwa na gari la taka kwa ajili ya kutunza mazingira.

Majaba matatu kwa ajili ya kukusanya taka. Jaba moja likiwa na mfunikowa njano kwa ajili ya kukusanya taka ambazo zinaweza kurejelewa, jaba lingine likiwa na mfuniko mwekundu kwa ajili ya kukusanya taka za kawaida, na jaba la tatu likiwa na mfuniko wa kijani kwa ajili ya kukusanya taka za kiasilia.

Mafundi wengi waliovaa makoti ya rangi ya chungwa na kijani wakishirikiana katika kuchimba ardhi ili kurekebisha mpira mkubwa wa plastiki unaosambaza maji kwa wananchi.

Tangi jeusi lililobeba maji likiwa limejengewa kwa juu karibu na paa la jengo, likitumika kwa ajili ya kuhifadhia maji na kutoa huduma ya maji kwenye mabomba ambayo yameunganishwa na tangi hilo.